Huu ni ubunifu wa kuweza kupanda mimea ama mmea, waeza tumia chombo chochote kuweza kupanda mmea, labda nyasi, chochote ambacho wataka kupanda, waeza tumia ubunifu kama huu waeza tumia chupa, ama chombo chochote, kuweza kupanda, bora kuna maji na kuna, mwangaza yaweza kutumika huu ni ubunifu.

Hii ni aina ya ukulima ambao unatumika sana katika mimea yale ambayo haihitaji jua ama mvua nyingi. Inahitaji tu ile joto na mwangaza kidogo. Naona pale kuna mboga inaweza kupaliliwa na yanakua.

Haya ni aina ya mboga ambayo yanaitwa pilipili hoho ama pilipili boga, yana rangi tofauti, yanaweza patikana katika maduka makubwa yaani supermarket ama waweza patikana katika soko, waweza pata katika vibanda vya mboga karibu nawe, yanapitakana kwote.

Twaona kwa shamba ameweza kupanda yale mimea. Ameweza kutumia ile mpira ile yaani pipe kuweza kunyunyizia maji yale boga yakaweza yakukua na kapata kuwa bora.

Haya ni maji ambayo yanaweza kutumika, kuweza kukuza mimea. Yanaweza kuchukuliwa na kuweza kusafirishwa kuwekwa kwenye shamba ama kuwekwa kwenye kampuni kuweza kutumika baadaye. Yanaweza kusafishwa na yakawa safi yakaweza kutumika kwa ukulima. Wanaona pale waweza kutumia kupanda.

Mimea huhitaji maji na jua. Naona hapa wametumia ubunifu wa kisasa kuweza kunyunyizia maji kupitia mipira yasiweze kukauka au kunyauka, yaweze kuwa mimea bora.

Aina hii ya ukulima ni nia nzuri ya kuweza kutumia maji vizuri kuweza kupalilia ama kunyunyuzia mimea yasiweze kukauka bali yaweze kukua na mazao.